Hapa ni sokoni tunaweza kuona bidhaa mbalimbali ambazo zinauzwa mama vile vitunguu, pilipili, dhania, ndimu na hata kabichi.

Hapa tunaweza kuona ndizi ambazo zina rangi ya manjano, dhahiri kwamba ndizi hizi zimeshaaiva, na zi tayari kuliwa au hata kuuzwa sokoni.

Hili ni duka ambalo linauza bidhaa ya aina mbalimbali kama vile viazi, soda pia za aina mbalimbali ambazo zimewekwa kwenye jokofu.

Hapa tunaweza kuona mtu ambaye ameshika pesa za nchi ya Kenya ya noti ya shilingi elfu moja na kuna shilingi hamsini kwenye meza. Pesa hizi ni muhimu kwa vile husaidia watu katika kununua bidhaa mbalimbali.

Huku huenda ni sokoni kwani tunaweza kuona bidhaa mbalimbali ambazo zinauzwa kama vile karoti, pilipili hoho na hata viazi ambavyo vimepimwa kwa kutumia mikebe mbalimbali.

Hapa ni sokoni. Tunaweza kuona vibanda ambavyo vimejengwa kadtha. Vile vile tunaweza kuwaona watu ambao wameweza kufurika katika sehemu hii, wengine huenda ni wauzaji, wengine wanunuzi. Kuna bidhaa kama vile nyanya.

Huku ni duka la mpesa. Tunaweza kuona mkono wa mtu ambao umeshika pesa za shilingi elfu mbili, vilevile kuna simu. Huenda mtu huyu alikuwa amekuja kutoa pea au kuweka pesa kwenye simu.

Huku ni sokoni, tunaweza kuona bidhaa mbalimbali ambazo zinauzwa kama vile nyanya, machungwa, viazi tamu, mahindi, na hata kabeji, pamoja na ndizi na malenge.

Hili ni duka ambalo linauza bidhaa kama vile soda vile vile inashughulikia mambo ya mpesa kwani tunaona kwamba kuna mahali ambapo limeandikwa hivyo kuna baiskeli nje ya duka hilo.

Huku ni sokoni tunaweza kuwaona watu mbali mbali, miongoni mwao ni wauzaji wengine huenda ni wanunuzi , tunawezkuona bidha kama vile; kabeji ambayo imeletwa sokoni.

Huku tunaweza kuona pesa za nchi ya kenya za noti ya shilingi elfu moja kadhaa. Pesa hizi ni muhimu sana kwa wananchi wa Kenya kwa sababu huwasaidia kununua bidhaa mbalimbali.

Huku kuna muuzaji anayeonekana na kuna bidhaa mbalimbali ambazo zinauzwa kama vile nyanya, pilipili hoho, vitunguu na hata viazi.

Huku Kuna mkono wa mtu ambao ameshika pesa za nchi ya kenya za noti ya shilingi elfu moja, pesa hizi ni muhimu sana kwa sababu husaidia watu katika kununua vitu mbalimbali.

Huku tunaweza kuona pesa nyingi za nchi ya Kenya za noti ya shillingi mia moja. Pesa hizi zilikuwa za kitambo ijapokuwa bado inatumika katika nchi yetu.

Hapa ni sokoni. Tunaweza kuona bidhaa mbalimbali ambazo zinauzwa, pamoja na vitu hivyo ni nyanya, vitunguu, pilipili hoho, dania na hata ndimu.

Hapanni sokoni, kuna bidhaa mbalimbali ambazo zinauzwa kama vile tufaha, manansi, membe, ndizi hata paipai.

Hapa ni sokoni na ni sehemu ya kuuza nguo mbalimbali hasaa zile zinajulikana kama mtumba. Tunaweza kuwaona watu mbalimbali miongoni mwao ni wauzaji wengine wanunuzi.

Hapa ni sokoni kuna bithaa mbali mbali ambazo zinauzwa katika sehemu hii, miongoni mwa vitu hivyo ni pamoja na dimu, paipai, ovacado na matunda mengine.

Hapa ni sokoni, tunaweza kuona bidhaa mbalimbali ambazo zinauzwa kama vile ndizi, mananasi, machungwa na ata maembe.

Hapa ni duka la kuuzia maziwa duka hili linajiita 'Mount Kenya Milk Depot'.Tunaweza kuwaona watu ambao wanaonekana kununua maziwa katika duka hilo.

Hapa ni sokoni na ni sehemu ya kuuza samaki. Kuna wauzaji wanaoonekana watu wanaopenda kula samaki huja hapa kununua.

Hapa ni sokoni na ni mahali ya kuuza matunda ya aina mbalimbali kwani tunaweza kuona tikiti maji, maembe na ata machungwa, uenda mtu huyu ufanya biashara hii hili kujipatia riziki ya Kila siku.

Hili ni duka la maziwa na mmiliki ni Yustina. Tunaweza kuwaona watu ambao wameketi ndani ya duka hilo . Nje kuna jiko ambalo lina sufuria, huenda wanatumia jiko hilo kuchemshia maziwa.

Hapa ni sokoni ,tunaweza kuwaona watu mbalimbali miongoni mwao ni wauuzaji na wengine wanunuzi. Sehemu hii ina maji ambayo imelala, kumanisha kwamba kulikuwa kumetokea kwa mvua kubwa....

Hapa kuna mtu ambaye ameshika pesa za nchi ya kenya za shilingi helfu moja, na ni nyingi mno, pesa hizi hazitumiki tena katika nchi ya kenya,